Nyundo za mazoezi zimeekwa tayari kwa matumizi ili kuongeza nguvu na urithishaji wa misuri. Ni kifaa muhimu katika mipango ya ukarabati na mafunzo ya wanamichezo ili kuimarisha utendaji na kuzuia majeraha ya baadaye